Ng'ombe mweusi na mweupe anafungwa kwenye mashine ya kukamua maziwa. Anakula kutoka kwenye chombo huku maziwa yakiamuliwa kiotomatiki kwenye ndoo nyeupe. Mazingira yanaonekana kuwa ya samba la kisasa.

Shamba la ndizi lina himiza mikungu ya ndizi mbichi zenye afya na utajiri wa kijani. Bado zinaonyesha hazijakuwa, hazijakomaa kikamilifu kupelekwa soko.

Shamba la migomba ambapo migomba imepandwa kwenye safu. Kuna karatasi za plastiki zimetandazwa chini ya migomba na migomba midogo imeanza kuchibua polepole.

Mwanamke amevaa nguo ya rangi ya machungwa na shuka ya kitenge. Anakaa chini akikamua ng'ombe wa rangi ya kahawia. Ana mkono mmoja kwenye chuchu za ng'ombe na mwingine akishika chuchu ya pili. Huku maziwa yakitiririka ndani ya ndoo ya samawati iliyo mbele yake.

Wataalamu watatu wakiwa wamevalia nguo nyeupe na buti wamekusanyika karibu na jiko. Wanafanya utafiti wa utengenezaji wa jibini. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti akiangalia huku mwanaume akikoroga mchanganyiko.

Mkono wa mtu mieusi, unashikilia ndizi ya gusii ambayo imemenywa. Ndizi hii ina rangi ya njano isiyokolea na inaonekana kuwa mbichi. Nyuma ya ndizi kuna rundo la ndizi zingine mbichi.

Mwanamume mwenye furaha, amevaa kofia nyeupe, na shati ya bluu. Akitabasamu, huku akionyesha ndizi zilizofungwa kwenye ganda kubwa la mimea. Ameshika ganda hilo kwa mikono yake yote miwili, na anafanya hivyo kwa furaha na umakini.

Mtaalam wa maabara amevalia koti cheupe, barakoa na glavu. Anashika chupa nyeupe na kifaa akifanya kazi ya kupima sampuli kwenye meza ya chuma. Vifaa vingine vya maabara vimepangwa karibu nayo.

Ng'ombe amefungwa Kwa kamba na anaonekana kuwa mgonjwa kwa sababu amedoofika Sana, mwili wake unauvimbe na vidonda vingi anasimama kwenye udongo huku miti ikionekana Kwa nyuma.

Wanaume wawili wanakamua ng'ombe katika zizi la maziwa. Ng'ombe wamefungiwa kwenye vibanda maalum. Wanakamua maziwa kwa kutumia mashine na kuyahifadhi kwenye vyombo vikubwa vya chuma.

Mkono uneshikilia ndizi mbichi ambazo zimeandaliwa kwa matumizi. Kando kuna maganda ya ndizi, na ndizi zingine ambazo bado hazijatayarishwa .Zinaonekana ziko karibu na sinki ya jikono.

Katika zizi kuna ngombe anaye kamuliwa maziwa kwa machine ngombe amefungwa kwa kamba na anasimama karibu na ukuta maziwa yanakamuliwa na kupelekwa kwenye chombo cha chuma kwa njia ya kisasa.

Ndani ya zizi la kisasa. Kuna ng'ombe wawili weusi na weupe wamesimama karibu na holi la maji . Mwingine amelala nyuma yao. Wamefungwa kamba na wanasubiri.

Mgomba wa aina ndizi mbichi na majani makubwa yanayong'aa. Ndizi zina rang ya kijani kibichi na zimepangwa kwa mikungu. Hali hii inaashiria mimea yenye afya na mavuno yanayotarajiwa.

Mtu aliyevaa koti jeupe, suruali nyeupe na kofia nyeupe. Anamimina maziwa mengi kutoka kwenye chombo kikubwa cha alumini, ndani ya tanki. Kuna mwingine anashuka kutoka kwenye lori, akiwa na chombo kingine cha maziwa.

Sufuria ya chuma imewekwa kwenye jiko, maziwa yanachemka ndani ya sufuria na mtu anayetumia mwiko kuyakoroga. Mwiko imejaa povu na maziwa.

Ndama wanne weusi na weupe wamesimama kwenye zizi la wazi. Wanyama hao wanasubiri chakula au matunzo. Mazingira yanaonyesha banda la wanyama huku sehemu ya sakafu ikiwa na matope na sehemu nyingine ikiwa kavu.

Rundo la ndizi mbichi bado limetundikwa kwenye mti. Ndizi hizi zina rangi ya kijani kibichi na zimepangwa kwa njia yake. Baadhi ya majani makubwa ya ndizi yanaweza kuonekana kwa juu na kwa chini.

Mkungu wa ndizi mbichi unaoning'inia kutoka kwenye shina la mmea. Ndizi hizi bado hazijaiva na zinaonekana na majani ya mti nyuma yake. Baadhi ya ndizi zinaonekana kuwa na doa.

Mtu amevaa kofia ya pikipiki na jaketi jeusi akimimina ndani ya chombo kikubwa cheupe kilichoekwa kwenye podi la roli. Kuna vyombo vingine ambavyo vimejaa maziwa. Hii inaonekana kama mazingira ya shamba.

Tawi la ndizi changa limefunikwa na majani makubwa ya mgomba. Ndizi bado ni mbichi. Anga inaonekana kuwa nzuri na majani ya migomba yanaonekana yakiwa na rangi ya kijani.

Mvulana akiwa amevaa sweta, suruali na buti, anasimama karibu na ng'ombe kadhaa waliokuwemo ndani ya ua ambao anashikilia micheledi mirefu. Nyuma yake kuna miti na nyasi.

Shamba la ndizi likiwa na miti mingi ya ndizi. Baadhi ya majani ya miti yamekauka. Kuna miti mingine inayozunguka eneo hilo. Mandhari yanaonekana ya kijani.

Bodaboda inaenda barabarani. Ikiwa imepakia mitungi mingi ya maziwa. Dereva ameficha uso wake. Barabara inaonyesha magari mengine na ina miti upande wa barabara. Inaonyesha hali ya maisha ya wakenya.

Wanaweza kadhaa wamejikusanya wakiwa wamevalia nguo za kitamaduni, mmoja wao anatumia umma kuweka chakula katika bakuli ndogo za buluu na kijani kibichi wanashirikiana kuandaa chakula yenye utulivu.

Mwanamke amevaa nguo ya kitenge. Anakaa chini katika shamba la ndizi. Anamenya ndizi huku nyingine zikiwa zimetengenezwa ndani ya kikapu kilichotengenezwa kwa majani ya ndizi.

Migomba mingi iliyofungwa imerundikwa katika soko la wazi. Watu kadhaa wanapakua migomba zaidi kutoka kwa lori, wakionyesha shuguli nyingi za biashara za ndizi.

Mikungu mikubwa ya ndizi mbichi imerundikwa kwenye soko. Baadhi ya ndizi zinaonekana kutundikwa kutoka kwenye miti. Nyuma kuna watu wengi na miti kuashiria kuwa hilo ni soko kubwa la wazi.

Shamba la migomba imepangwa katika safu huku migomba mingine ikiwa na ndizi zilizoiva nusu. Majani ya migomba ni mapana na ya kijani kibichi. Njiani kuna mfumo wa unyunyuzaji wa maji.

Ndani ya banda la wanyama, ng'ombe kadhaa wamelala kwenye nyasi kavu. Kuna nyasi mbichi mbele yao kwa ajili ya kula huku wengine wakiwa wamesimama kwa mbali. Banda hili yana madirisha yanayoruhusu mwanga.

Watu kadhaa wanashughulika na rundo kubwa la ndizi. Zimepangwa ardhini, huku baadhi ya watu wakizishika. Wote wanaonekana wakichagua ndizi za kuuza.

Mwanamke amesimama karibu na shina la ndizi, akiangalia mkungu mkubwa wa ndizi, ambaso, bado ni mbichi, amesimama kati kati ya mimea, ya ndisi, mwanamke huyo anaonekana msee, amevaa nguo, na sketi.

Weusi la mahindi lililochanika linaonekana likiwa na uharibifu mkubwa. Sehemu yake imeoza na imejaa koga nyeusi. Majani ya mmea wa mahindi, yanalizunguka yakionyesha tatizo la kiafya kwenye mmea.

Mwanamke mfanyakazi akiwa amevalia kofia ya nywele na vazi la daktari anapima maziwa. Anamimina maziwa kutoka chombo kidogo hadi kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Nyuma yake kuna mitungi mingine ya maziwa iliyojaa.

Ngo'mbe kadhaa wanakula takataka zilizo mwagwa chini. Takataka hizi zimejaa mifuko na plastiki na vitu vingine. Wanyama wanaonekana wakitafuta chakula katika mazingira machafu.

Watu kadhaa wamesimama kwenye zizi , wakitazama ng'ombe weusi na weupe, zizi hilo limejengwa guzo za mbao. watu wao wanaonekana wakijadili jambo kuhusu mifugo.

Shamba ya mahindi yaliyokauka kabisa yanaonekana. Majani ya mahindi yamenyauka na kubadilika rangi kuwa kahawia. Hali hii inaashiria ukame mkali au ukosefu wa mvua.

Rundo ya ndizi mbichi zilizokatwa kutoka kwenye shina. Ndizi hizi zimetundikwa chini. Ndizi hizi ni za kijani na shina yake lina rangi ya kahawia.

Ndani ya zizi. Kuna ng'ombe wengi wamelala, na wengine wamesimama. Wamelazwa kwenye nyasi wakipumzika na kutafuna. Eneo la zizi lina madirisha na kuta za saruji.

Mwanamke aliyevalia koti la maabara na kofia anachunguza sampuli. Anamimina kimiminika kutoka kwenye chupa ndogo kwenye kikombe cha kupimia chenye maji maji meupe. Anafanya kazi hiyo kwa uangalifu sana.

Rundo la ndizi lililoiva na lenye rangi ya njano. Mtu anashikilia rundo la ndizi. Hiyo ndizi ni ndefu na imepangwa vizuri kwenye rundo.

Mwanamke ameketi chini akikamua ng'ombe mweusi na mweupe. Ng'ombe wengine wako karibu na wanakamuliwa. Watu wengine wanamtazama wakishuhudia shughuli hiyo ya kukamua ng'ombe.

Katika sufuria ya chuma kuna maziwa yalio ganda na kiwevu cha njano. Kuna kijiko cha mbao ndani yake. Inaonekana kuwa maziwa yametengenezwa kwa ajili ya kula na yanawezwa kuitwa maziwa yalio ganda.

Mtu amekaa chini akimkamua ngo'mbe, akitumia ndoo ya chuma. Maziwa yanatiririka kwenye ndoo. Ngo'mbe huyu ana rangi nyeusi na nyeupe. Mtu huyo amevalia suruali ya mistari na amekaa katikati ya miguu ya ngo'mbe.

Watu watatu wako shambani wakitazama rundo la ndizi mbichi. Ndizi hizo zimetundikwa juu ya majani makubwa ya migomba. Watu hao wanaonekana kujadili au jinsi ya kuzisafirisha.

Ukuta wa mbao na kuna mahindi mengi yafungwa na kupangwa kwa kamba, mahindi haya yanaonekana yamekauka na yanasubiri kutumiwa, chini ya mahindi kuna chombo cha plastiki cha rangi ya njano kilichowekwa kwenye rafu.

Migomba miine mbele ikiwa na majani makubwa na kwa nyuma kuna shamba kubwa la minazi na miti ingine ya kijani kibichi. Mazingira haya yanaonesha mandhari ya misitu minene wa kitropiki.

Mahindi kwenye shamba na mahindi yameharibiwa na mkungu mweusi. Hii ni dalili ya ugonjwa wa mazao ambayo inaweza kuathiri mavuno ya mkulima na kusababisha hasara kubwa.

Unga mweupe unamiminika kutoka kwenye mashini ya kupitisha unga ukienda kwenye mkanda mrefu wa mashini tayari kwa mchakato zaidi.

Mgara za ndizi mbichi zimetundikwa. Hizi ndizi nyingi, zimekatwa na kupangwa juu ya majani ya migomba. Inaonekana ndizi hizi, zimetolewa shambani na ziko tayari kusafirishwa.

Marobota ya nyasi, yaliyofungwa kwa kamba yanaonekana. Marobota hayo, yamewekwa juu ya barati ya mbao, yamepangwa juu kwa juu yakisubiria kusafirishwa au kutumika kama chakula cha mifugo.

Wanawake kadhaa wakiathirika wamevalia nguo za kitamaduni. Wamekaa chini ya vyombo vilivyotengenezwa kwa malenge. Wanachakata maziwa au chakula kingine. Hii inaonyesha shughuli za kijamii katika eneo la vijijini.

Mahindi yaliyokaushwa yamefungwa kwenye kamba na kuning'inia ukutani. Hifadhi hii ya jadi husaidia kuhifadhi mahindi kwa muda mrefu. Chombo cha manjano pia kiko kwenye rafu ya mbao.

Miche ya ndizi imepandwa kwenye mifuko nyeusi na kupangwa kwa mistari mirefu. Majani yake ni ya kijani kibichi na yanaonekana yenye afya, hiki ni kitaru cha nche iliyotayarishwa kwa ajili ya kupandwa.

Soko linaonekana mwanamke anauza ndizi, zilizokomaa na zilizoiva zikiwa zimepangwa, kwenye meza. Mwanamke mwingine pia, anaonekana nyuma. Ndizi zilizoiva zina rangi ya manjano, wakati zingine bado ni mbichi.

Rundo kubwa la ndizi bado mbichi limetundikwa kwenye mti ndizi hizi Zina rangi ya kijani kibichi na zimepandwa kwa uangalifu baadhi ya majani makubwa ya ndizi yanaweza kuonekana juu.

Katika bakuli kubwa la chuma, mtu anachanganya kimiminika kwa kutumia kijiko cha mbao na kipande cha kibuyu. Baadhi ya kiminika kinaonekana kuwa cheupe na kingine kinaonekana kuwa cha rangi ya kahawia.

Kikapu kilichotengenezwa kwa ufumaji wa miti kikiwa na kipande cha jibini La rangi nyeupe. Jibini hili lina umbo la duara na linaonekana kuwa la asili. Mazingira ni ya kijiji au shamba.

Mwanamke amevaa kofia na koti la pinki akifundisha kikundi cha wanaume waliovalia makoti meupe ya maabara. Anawaonyesha kifaa cha kupima bidhaa za maziwa huku wote wakimtazama kwa makini. Wako kwenye mazingira ya kiwanda au maabara.

Mashamba ya mahindi machanga yanaonekana yakikua vizuri. Majani ya mahindi ya kijani kibichi na yanang'aa. Mimea imepandwa kwenye udongo wenye matope huku mimea mingine midogo ikikua chini.

Mtu amesimama karibu na rundo kubwa la ndizi mbichi akiegemea nguzo nene ya mti. Yuko kwenye shamba lenye mimea mingi ya migomba. Amevalia shati, suruali ya jinsi na buti za mpira.

Ng'ombe kadhaa weusi na weupe wanakula nyasi. Wanazunguka tairi kubwa la tractor lenye nyasi ndani yake. Wanyama hao wanaonekana kuwa wenye afya njema na wameridhika.

Makundi mingi ya ndizi mbichi yakiwa yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa au kusafirishwa, rangi ya kijani kibichi inaashiria yanaweza kupikwa, yanakaa kama yamepangwa kwenye lundo kubwa.

Wanaume watatu wamekusanyika karibu na rundo la ndizi mbichi zinazoenea kwenye majani makubwa ya migomba. Inaonekana kama wafanyakazi wa kuvuna huku mmoja wao akitumia fimbo.

Mwanamke amesimama karibu na migomba ya ndizi. Anaonekana mwenye furaha. Amezungukwa na ndizi mbichi, nyingi ambazo amevuna. Inaonekana amesimama katika shamba la ndizi.

Ng'ombe mweusi yuko ndani ya banda la miti lenye paa la bati anakunywa maji kutoka kwenye chombo cha saruji, eneo la nyumba linaonyesha shamba wazi lililo kauka na miti michache.

Mkulima amevaa kofia nyekundu, shati nyekundu na suruali nyeupe akiangalia migomba yenye ndizi mbichi shambani. Migomba hiyo ni mirefu na ina majani makubwa na ndizi zimeundwa kwenye migomba mikubwa.